Ni tangazo la kuwataka wananchi kujiandikisha na halimashauri ya kushughulikia magonjwa mbalimbali ya Anziano Insurance Agency hapa, wananchi wanafaa kujiandikisha kwa shilingi alfu kumi na nne na kisha baadae wanapolazwa hospitalini kupokea ufadhili wa zaidi ya shilingi alfu mia moja.